Noti za elfu moja za zamani za Kenya zinaonekana zikiwa kwa kikundi. Noti hizi zinaonekana zikiwa mingi na zimewekwa kwenye sehemu tofauti.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Britam linaonekana. Kwenye tangazo hilo kuna picha ya mwanamke ambaye anatabasamu na ana nywele fupi. Mwanamke huyu amevalia shati la rangi ya manjano.

Viropuropu ambazo niza rangi ya kahawia ama nyeusi zinaonekana zikiwa zimeunganishwa kutumia kamba. Ropuropu hizi zimerembeshwa kutumia shanga za rangi tofauti.

Watu wawili, mwanaume ambaye ni mweusi na mwamke ambaye ni wa rangi nyeupe wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo, wameshikilia chati ambayo wanaiangalia wote huku wanatabasamu.

Kidole kinaonekana kikiwa kimeshika noti ya alfu moja ya Kenya, kwenye noti hiyo tunaeza kuona mzee hayati Jomo kenyatta akiwa ameketi.

Duka ambalo lipo katika jengo la ghorofa ambalo limepakwa rangi ya bluu iliyokolea inaonekana likiwa limefunguliwa. Duka hilo linaitwa Mt Kenya milk Depot.

Watu wengi wamekusanyika kwa eneo wazi ambalo linaonekana kama soko. Kuna watu wa jinsia zote; wanawake, wanaume na watoto, na wote wamevalia mavazi mbalimbali.

Gari linalotumika kubeba abiria la rangi nyeupe na magurudumu ya rangi nyeusi linaonekana likiwa limeegezwa kando ya barabara. Kwa upande mwingine tunaweza kuona miti ambayo imepandwa.

Duka la kuuzia bidhaa za kuuzia bidhaa za maziwa limefunguliwa, kando ya lango la duka hilo tunaeza kuona mashine ya kupimia maziwa ya kisasa, duka hiyo imepakwa rangi ya bulu.

Magari matano ya aina na rangi tofauti, yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye eneo wazi, ambalo kimezingirwa na miti na mimea mingine ya rangi ya kijani kibichi.

Magari ambayo ni ya rangi nyeupe na kijivu. Yanayo onekana kubwa mapya, yameegeshwa katika eneo wazi. Kwa upande mwingine tunaweza kuona mawingu ambayo ni ya rangi ya bluu na nyeupe.

Mikono imebeba noti za zamani za Kenya za shilingi elfu moja. Kwenye noti hizo tunaweza kuona, Mzee hayati Jomo Kenyatta.

Milango ya duka inayoonekana kuuza bidhaa za rejareja imefunguliwa. Kwenye milango hiyo tunaweza kuona neno Mpesa kumaanisha kuwa duka hili linatoa huduma za kutoa na kuweka pesa.

Jengo la rangi tofauti inaonekana ambalo limetengenezwa kutumia mawe na paa lake ni la mabati na mbao tunaweza kuona duka la kuuza maziwa ya Mount Kenya likiwa limefunguliwa.

Jengo lenye maduka kadhaa linaonekana. Kuna duka ambalo limefunguliwa. Duka hili lina milango miwili na linaonekana kuuza bidhaa za rejareja. Kuna maandishi ya M-pesa ambayo yameandikwa kwenye milango hizi.

Tangazo kutoka kampuni ya CIC Group. Kwenye tangazo hili kuna picha ya familia. Tunaweza kuna watoto wawili wa jinsia ya kiume na ya kike, baba yao na mama yao wakiwa wamesimama.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi ambalo linaonekana Kama soko. Tunaeza kuona nyanya ambazo ni za rangi nyekundu kumaanisha kuwa zimeiva.

Tangazo la bima ya magari linaonekana. Katika kioo cha pembeni cha gari moja, tunaweza kuona magari kadhaa ambayo taa zao zimewashwa. Magari haya yanaonekana yakiendeshwa kwa barabara iliyotengenezwa na lami.

Gari la rangi nyeusi lenye magurudumu ya rangi nyeusi linaonekana likiwa limeegeshwa. Gari hili linaonekana kuwa mpya na lipo katika chumba ambacho kinaonekana kama cha kuuzia magari.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti, yanaoonekana yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba cha cha kuuzia magari chumba hicho kina madirisha makubwa ya vioo.

Mkono ambao umevalishwa pete na umepakwa rangi unaonekana ukiwa umebeba noti za zamani za shilingi elfu moja. Kwenye noti hizo tunaweza kuona picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta.

Watu kadhaa wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa katika eneo wazi linaloonekana kuwa soko, tunaweza ona vyakula kama vile dania, machungwa.

Eneo hili linaonekana kuwa soko la kuuza nguo. Kuna barabara ndogo, ambalo lipo katikati ya vibanda vya kuuzia nguo. Barabara hilo, lina uchafu ambao umesambaratika hapo chini.

Magari ya rangi nyeupe na kijivu ambayo yanaonekana kuwa mapya yamepangwa kwa mstari katika chumba ambacho kinaonekana kama cha kuuzia magari.

Tangazo kutoka pima ya la bodaboda. Kwenye tangazo hilo Kuna picha ya watu wawili ambao wamepanda bodaboda . Kuna maandishi ambayo yanasema get your bodaboda insurance cover wherever you are .

Mkono wa mtu unaonekana. Kwenye mkono, tunaweza kuona noti za shilingi za Kenya. Tunaweza kuona shilingi mia mbili, shilingi mia moja na shilingi hamsini.

Mtu mmoja ambaye amevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na vulana ya rangi nyeupe, anaonekana akiingia katika duka ambalo limefunguliwa, kwenye mlango wa duka hilo tunaweza kuona maandishi ya Mpesa.

Duka ambalo liko kando ya barabara limefunguliwa. Duka hili linaonekana kuwa la kuuza bidhaa za rejareja. Milango ya duka hilo imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya rangi nyeusi, na shati la rangi nyeupe, anaonekana akishikilia gari ndogo ambalo ni la rangi nyeusi. Gari hilo limeegezwa.

Vibanda aina tofauti vinaonekana ambavyo vimetengenezwa na mbao. Tunaweza kuona matunda aina mbalimbali ambayo yamewekelewa kwenye vibanda hivyo. Tunaweza kuona parachichi, mahindi, na nanasi ambazo zimening'inizwa.

Magari madogo ya aina tofauti yanaonekana yakiwa yamegezwa kwa uwanja. Kando ya uwanja kuna miti ambayo imepandwa na upande mwingine tunaweza kuona hema.

Tangazo kutoka Bima ya Anziano linaonekana. Kwenye tangazo hili tunaweza kuona picha ya familia moja ikiwa imeketi mbele ya mtu anayeonekana kama muuguzi.

Duka ndogo la Kieni, linalouza bidhaa za maziwa yanaonekana likiwa limefunguliwa. AMwanaume mmoja amesimama kwenye dirisha ya mama huyo kando ya mlango ya duka hiyo niliona mitungi miwili ambayo imekeelewa kwa pamoja.

Gari la kisasa linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara, kuna maua ya rangi ya kijani kibichi ambayo yamepandwa kwa ukuta wa boma, tunaweza kuona lango la boma hilo.

Vitenge vya rangi tofauti vinaonekana vikiwa vimewekelewa kwenye rafu iliyotengenezwa na mbao. Tunaweza kuona vitenge vya rangi kama vile nyeupe, kijani, nyeusi.

Gari ndogo linalobeba abiria linaonekana likiwa limeegeshwa. Gari hili ni la rangi nyeupe na magurudumu yake ni ya rangi nyeusi. Taa za gari hilo zinaonekana zikiwa zimewashwa.

Viatu vya aina tofauti na rangi tofauti zinaonekana zikiwa vimepangwa ,kwa kitu kinachoonekana kama kibanda ambacho imetengenezwa na mbao.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa buibui na kujifunga kitambaa anaonekana akiwa amesimama mbele ya duka ambalo lango lake limefunguliwa, duka hiyo inaonekana ikiwa inatoa huduma za Mpesa maana kuna maandishi yanayosomeka Mpesa kwenye lango.

Tangazo ya bima la afya kutoka kampuni ya Imana linaonekana. Kwenye tangazo hilo tunaweza kuona picha ya familia, kukiwa na mama, mtoto mchanga na mtu anayeonekana kuwa bwana yake wakiwa wametabasamu.

Noti za shilingi elfu moja, shilingi mia tano na shilingi mia mbili. Zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye meza. Noti hizi zimewekwa kwa vikundi kadhaa.

Tangazo la bima kutoka kwa kampuni ya Imana kwenye tangazo hilo tunaweza kuona mchoro wa mwanamke ambaye amevalia suti ya rangi nyeusi na shati la rangi nyeupe akitaka kuingia katika gari la rangi ya manjano.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu, nyeupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa uwanja ulio katika eneo wazi, kuna watu ambao wanaonekana pia kwa umbali.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amesimama. Nyuma yake kuna vibnda kadhaa ambavyo vimebeba chakula. Tunaweza kuona matunda kama vile ndizi, tikitimaji, machungwa na maembe.

Tangazo kutoka CIC linaonekana kuna maandishi ya rangi nyekundu ambayo yanayosomeka tunza jamii na CIC Family medisure

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti kama vile kijivu na nyeusi yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa eneo wazi ambalo linaonekana kama uwanja. Kando ya uwanja, tunaeza kuona miti ambayo imepandwa.

Magari ya rangi tofauti ambayo yanaonekana kuwa mapya yameegeshwa mbele ya chumba ambacho kinaonekana kuwa chumba cha kuuzia magari , magari haya ni ya rangi kama vile nyeupe na nyeusi.

Vitunguu, nyanya ambazo ni mbichi na zenye zimeiva na viazi vinaonekana vikiwa vimewekwa kwa vitengo tofauti kwa kibanda pengine kwa ajili ya kuuzwa.

Mkono wa mtu umeshika simu ya rangi nyeupe. Kwenye simu hiyo tunaweza kuona skrini ambayo imefunguliwa ambayo ina maandishi tuma pesa, toa pesa, nunua salio, m-shwari.

Magari ambayo yanaonekana kuwa mapya yameegheshwa katika eneo la kuuzia magari ,eneo hili lina madirisha makubwa ambayo yanawezesha mwangaza kufikia kufika ndani hili watu waweze kuona.

Mwanamke aliyevaa buibui ya rangi nyeusi na amejifunga kitambaa cha rangi ya pinki ,anaonekana akitembea kando la duka, duka lenyewe limepakwa rangi ya bluu.

Watu kadhaa wanaonekana wakiuza na kununua nguo kando ya barabara. Kuna vibanda ambavyo vimetengenezwa na vyuma ambavyo vinaonekana. Kuna watu ambao wamevaalia nguo za rangi tofauti na aina tofauti.

Tangazo linalosomeka pata bima kutoka Kwa faraja ya simu yako linaonekana. Kwenye tangazo hilo tunaezakuona picha ya mtu ambaye amebeba simu na kwenye skrini ya simu hiyo tunaeza kuona mwanamke ambayo ametabasamu.

Duka lililopakwa rangi ya kijani kibichi linaonekana, tunaweza kusoma maandishi yanayosema Mpesa kwa duka hilo kumaanisha kuwa duka hilo linatoa huduma za kutoa na kueka pesa.

Mkono wa mwanamke ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi unaonekana ukiwa umebeba ufunguu za gari. Mwanamke huyo amepaka vidole vyake rangi nyekundu.

Mikungu miwili ya ndizi inaonekana ikiwa imewekelewa ndani ya mikebe ambayo ni michafu, kando ya mikebe hiyo tunaweza kuona vitunguu ambavyo vimefungwa kwa vikundi.

Duka ya YUSTINA MILK inaonekana likiwa limefungwa. Lango la duka hiyo limepakwa rangi ya bluu, kwenye lango tunaeza kuona sufuria ambayo imeekelewa juu ya jiko.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa wa jinsia ya kiume ameinama chini huku akiwa amewekelea mikono yake kwa kitu ambacho kinaonekana kuwa meza iliyotengenezwa na mabati na mbao.

Magari ya rangi tofauti kama vile, nyeupe, machungwa, kijivu, na nyekundu. Yanaoneka yakiwa yameegeshwa kwenye chumba kinachoonekana kuwa cha kuuzia magari.

Gari la rangi nyeusi, lenye magurudumu ya rangi nyeusi limeegeshwa kando ya chumba. Kuna nyasi ya rangi ya kijani chini ya gari hio.

Noti za zamani za shilingi elfu moja zinaonekana zikiwa kwa kikundi. Kwenye noti hizi tunaweza kuona picha ya hayati, Mzee Jomo Kenyatta.

Tangazo ylla bila ya afya kutoka kampuni ya nziano inaonekana. kwenye tangazo hilo tunaona picha ya mwanamke anayeonekana kama muuguzi ambaye amevalia koti rasmi ya maabara ya rangi nyeupe na mbele yake kuna kompyuta ya rangi ya kijivu.

Lori ya rangi nyekundu ambalo linatumika kubebea magari madogo, linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya lami, tunaweza kuona magari matano tofauti juu ya treli ya lori hiyo.

Mboga aina ya kabeji imewekwa chini kwa vikundi, katika eneo ambalo linaonekana kama soko, kando ya soko hiyo kuna barabara ndogo ambayo ni chafu.

Gari la kubebea abiria la rangi nyeupe, linaonekana likiwa limeegeshwa. Gari hilo lina magurudumu ya rangi nyeusi. kando yake tunaweza kuona mikebe ya rangi tofauti ,ambayo imewekelewa juu ya sakafu.

Magari ya rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na kijuvu yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya yanaonekana kuwa mapya. Tunaweza kuona jengo la ghorofa likiwa upande mwingine .

Duka moja linaonekana likiwa limefunguliwa. Milango ya duka hiyo, imepakwa rangi ya kijani kibichi. Tunaweza kuona maandishi yanayosomeka kama Mpesa, kumaanisha kuwa, duka hii inapeana huduma ya kutoa na kutuma pesa.

Magari ya rangi tofauti yanaonekana yakiwa yameegeshwa, tunaweza kuona gari la rangi nyeupe, buluu na nyeusi, kuna taa za magari ambazo zimewashwa.

Shanga za rangi tofauti zinaonekana zikiwa zimeninginishwa kwa kibanda ambacho kiko kando ya barabara. Kuna mikufu ambayo pia inaonekana chini yake. Shanga hizo ni rangi kama vile machungwa, nyekundu, kahawia.

Magari ya rangi tofauti kama vile kijani, nyeusi, kijivu, bulu, nyeupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo linaloonekana kama la kuuzia magari.

Baiskeli limeegeshwa mbele la duka ambalo linaonekana kutoa huduma za M-Pesa, maana kuna maandishi ya M-Pesa kwenye lango la duka hiyo tunaweza kuona pia friji ya rangi nyekundu ambayo imebeba vinywaji.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe, anaonekana akiwa amesimama mbele ya mashine ya maziwa. Mashine hiyo inaonekana ikiwa ya rangi nyeupe.

Magari ya aina tofauti yanaonekana yakiwa yameegeshwa katika eneo wazi. Magari haya yanaonekana kuwa mapya ama labda ni ya wafanyakazi wa kampuni fulani.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyeusi, buluu na nyeupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa uwanja. Kando ya uwanja, tunaweza kuona miti yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Wanawake watatu, ambao wamevaa mavazi tofauti, wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya kaunta tatu tofauti. Kaunta hizo, zinaonekana kuwa zinahudumia wateja wa Mpesa.

Mkono mmoja umebeba kikundi cha noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kuna mkono mwingine ambao unaonekana ambao uko tayari kuchukua pesa hizo. Kando ya mkono huo mwengine kuna mashine ya kuhesabu pesa.

Lori la kusafirisha magari linaonekana likiwa kando ya barabara kwenye treli ya lori hilo kuna gari ndogo ya rangi ya bluu ambalo limebebwa.

Magari matatu ya rangi nyeupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa mbele la jengo . Chini kuna sakafu ambayo inaonekana kuwa rangi, kando yake kuna mistari ambao imetengenezwa na rangi ya manjano.

Wanaume wawili wameketi kwenye benchi iliyotengenezwa na mbao iliyo karibu na kuta ya duka. Kando ya duka hilo tunaweza kuona friji ambayo ina vinywaji ndani. Dirisha ya duka hilo limefunguliwa.

Tangazo kutoka bima ya nyumba linaonekana. Kuna picha ya mwanamme ambaye amesimama akiwa ameshika mikono pamoja. Mwanaume huyu amevalia suti ya rangi nyeusi, shati la rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia anaonekana akiwa ameshikilia shavu na kuangalia chini. Kando ya mwanaume huyo kuna vibanda kadhaa ambavyo vina matunda tunaweza kuona matunda kama vile ndizi machungwa , maembe.

Magari ya aina tofauti na rangi tofauti kama vile nyeupe , nyeusi na kijivu, yanaonekana yakiwa yamepakiwa kando ya barabara. Tunaweza kuona jengo la ghorofa.

Marinda ya rangi tofauti yanaonekana yakiwa yamewekwa kwa vibanda. Kati kati ya vibanda hizi kuna barabara ndogo ambayo inaweza kuonekana. Barabara hii ina uchafu wa karatasi.

Mkono unaonenaka ukiwa umeshikilia noti za Kenya, tunaweza kuona noti ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia tano, noti ya shilingi mia moja, noti ya shilingi hamsini.

Magari ya rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe, nyeusi, yanaonekana yakiwa yameegeshwa mbele la jengo, ambalo linaonekana kama la kuuzia magari.

Mkono umeshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kwenye noti hiyo Kuna jengo la ghorofa ambalo linaweza kuonekana

Gari ndogo, la rangi ya kijani kibichi, lenye magurudumu ya rangi nyeusi. Linaonekana likiwa limeegeshwa katika eneo wazi. Kando ya eneo hili, kuna miti ambayo imepandwa.

Mlango wa duka unaonekana ukiwa umefunguliwa. Mlango huo umepakwa rangi ya kijani kibichi na una maandishi ya rangi nyeupe ambayo yanaweza kusomeka kama Mpesa; kumaanisha kuwa duka hili, lina huduma za kutoa na kuweka pesa.

Noti ya zamani ya shilingi mia tano ya Kenya inaonekana Kwa upande wa mbele na nyuma. Tunaeza kuona picha ya Mzee hayati Jomo Kenyatta Kwa upande wa mbele.

Vibanda vinavyouza matunda vinaonekana vikiwa mbele ya duka kwenye jengo la ghorofa vibanda hivi vinauza matunda kama vile ndizi, watermelon

Viatu vinvyotumika na wachezaji wa skate vya rangi tofauti vinaonekana vikiwa vimeninginizwa na vikafungwa kwa mbao, viatu hivi ni vya rangi kama vile bluu, nyeupe nyeusi.

Gari ndogo la rangi nyeupe linaonekana likiwa lime egeshwa kando ya barabara gari hilo lina magurudumu ya rangi nyeusi. Kando yake kuna mimea ambayo hatuwezi ona vizuri.

Duka ambalo zinauza vitu vya reja reja limefunguliwa, mlango wa duka hiyo na chuma ambazo zimetumika kutengeneza duka hiyo zimepakwa rangi ya bulu.

Lori la kubebea magari, zinaonekana zikisafirisha magari hayo, kwenye barabara ambayo inaonekana kuwa na magari mengine, kumaanisha kuwa, barabara hii inatumika sana.